Kiwanda cha nguvu za joto ardhi kipo katika eneo la milima kavu lenye uwoto mchache. Kuna minara mikubwa ya kupooza hewa ikitoa mvuke mzito, ishara ya mchakato wa uzalishaji wa umeme. Majengo yenye paa za kijani na mitambo ya bomba na nyaya za umeme vinaonyesha miundo mbinu ya hali ya juu inayotumika kuchakata joto la ndani ardhi, kuwa nishati ya umeme.

Muundo huu wa kiwanda cha nishati unahusisha majengo ya kijani, minara ya kupoza inayotoa mvuke na mtandao wa mabomba unaounganisha sehemu tofauti yote yakionyesha uwepo wa teknolojia ya uzalishaji wa umeme huenda ni gesi ya joto ardhi. Upo kwenye eneo la milima lenye uoto wa asili unaochanganya mazingira ya maendeleo na uhifadhi.

Kundi la watu waliovaa vizibao vya kuonekana kwa urahisi na helmeti za usalama wamesimama ndani ya kituo cha kusambaza umeme. Mtu mmoja anaelekeza kwa mkono kuelekea mtambo ya kituo hicho, akionekana kutoa maelezo au kuongoza uchunguzi. Kituo kina vifaa vya nguvu kama: transformer , vihami vya mzunguko na miundo ya chuma inayoshikilia nyaya za umeme. Vizibao vimeandikwa Kenya Power na kauli mbiu ya safety first , ikisisitiza umuhimu wa usalama na ukaguzi wa kitaalamu katika miundo mbinu ya nishati.

Kituo cha kuzalisha umeme kwa njia ya maji kipo katika eneo lenye milima na ardhi kavu, kikiwa na bwawa linalokusanya maji upande mmoja wa ukuta wa kudhibiti. Katika bwawa kuna mnara wa kuchukua maji au sehemu ya kutiririsha maji, ambayo huanza mchakato wa uzalishaji wa umeme. Karibu na bwawa kuna kituo kikubwa cha usambazaji umeme chenye transfoma nyingi na nyaya nyingi za nguvu.

Muundo huu unaonyesha mkusanyiko wa watu waliovaa mavazi ya kitamaduni ya Kimasai, wakiwa katika duara kwenye ardhi ya udongo katika mazingira ya asili. Wamevalia shuka za rangi angavu na mapambo ya shanga huku baadhi wakiwa na fimbo. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na anga lenye mawingu mepesi, ikiashiria siku yenye hali ya hewa tulivu au mawingu.

Muundo unaonyesha makaazi ya watu yaliyojengwa kwenye kingo za mto unaopita kwa kasi katika ardhi iliyochakaa yenye uchafu na miamba. Eneo hili lina hali hatarishi ya mmomonyoko na mafuriko huku watu wakionekana wakisimama karibu na kingo wakitazama maji. Mazingira yamezungukwa na majani ya porini na takataka zilizotupwa bila mpangilio.

Eneo la makazi limekumbwa na mafuriko likiwa na matope na mabaki yanayoonyesha athari za janga kubwa. Majengo yaliyojengwa kwa mabati yameanguka au kuharibiwa, na watu kadhaa wanajaribu kupita katikati ya tope na maji huku wakikwepa vipande vya mabati vilivyoporomoka. Mandhari inaonyesha hali ya hatari, uokoaji wa kijamii, na changamoto za maisha baada ya maafa ya hali ya hewa.

Mtu ameshika mfuko wa plastiki uliojaa maji kwa kutumia mikono yote miwili, akiunyanyua kuelekea mdomoni kama njia ya kunywa. Mandhari ya nyuma ina mimea ya kijani, ikiashiria mazingira ya nje yenye hali ya kawaida. Mfuko huo ni wa plastiki laini wa rangi isiyo na rangi. Unaotumika kama chombo cha maji kinachobebeka kwa urahisi.

Taswira hii inaonyesha barabara ya mbao iliyojengwa katikati ya uwoto mnene wa kituo hiki, ikiwa na miti ya mitende na mimea mingine ya kijani kibichi. Njia hiyo ina miamba ya mbao pande zote kama vizuizi vya usalama na inaelekea ndani zaidi ya msitu huu wa kuvutia, ikitoa mwanikowa kimya na uchunguzi wa mazingira ya asili.

Mazao mbalimbali yamepangwa tu kwa utaratibu soko yakionyesha wingi na utofauti wa mazao ya chakula. Kuna viazi, mihogo, nyanya, vitunguu na mboga nyinginezo ndani ya vikapu vilivyopangwa vizuri ardhini. Bidhaa zimewekwa kwa mpangilio unaovutia wateja ikiwa ni ishara ya biashara inayoshamiri. Upande wa kulia mtu mmoja amesimama karibu na mihogo labda ni mfanyabiashara au mteja anayekagua bidhaa. Mandhari ya soko inaonyesha shughuli nyingi na mabanda mengine ya kuuza mazao yanaonekana kwa nyuma ikionyesha uhai wa shughuli za kilimo na biashara ya chakula.

Muundo huu unaonyesha mandhari ya asili ya milima na mabonde ya kijani kibichi, chini ya anga lenye mawingu mepesi. foreground ina nyasi na vichaka vidogo, huku background ikifunguka kuelekea bonde pana au uwanda uliofunikwa na vegetation . Muonekano huu wa asili una mvuto wa utulivu na uzuri wa maumbile.

Makazi duni yamejengwa kwa mabati na vifaa vya kubahatisha katika eneo lenye uchavu wa mazingira. Ardhi imejaa taka na mabaki mbalimbali, huku mtaro wa maji taka unaopita katikati ukiwa umejaa uchafu, unaonyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira. Watu kadhaa wameonekana wakitembea kwenye njia iliyopitia katikati ya majengo hayo wakikwepa taka na maji machafu.

Picha hii inaonyesha mandhari ya kuvutia ya njia ya udongo inayopita katikati ya vichaka viwili vikubwa vya kijani. Pembeni kuna miti na vegetation ya asili inayoleta hali ya utulivu na mazingira ya kipekee ya msituni. Kwa mbali kuna jengo dogo lililofichwa na miti, huenda ni kibanda au banda la kuhifadhi vifaa.

Chui amelala kwa utulivu akiwa na madoa meusi yaliyopangwa kwa mpangilio juu ya manyoya ya majano. Macho yamelegea kidogo kana kwamba yupo katika suingizi wa kina au mapumziko. Sehemu ya nyuma kuna majani ya kijani yanayoashiria mazingira ya asilia au hekadhi, mkao wake na sura ya uso unaonyesha hali ya utulivu na uzuri wa wamyama huyu wa porini.

Makaazi yamejengwa kwa kuzingatia vifaa visivyo rasmi kama mabati yalitomika, miti na plastiki. Nyumba zimejengwa kwa msongamano mkubwa karibu na mto mdogo uliyojaa matope na hakuna miundo mbinu ya wazi ya maji safi au mifereji. Nguo zimeanikwa nje ya nyumba ishara kuwa watu wanaishi katika mazingira haya ya changamoto.

Taswira hii inaonyesha ndovu mchanga akilishwa kwa chupa kubwa na mhudumu aliyevalia koti la kijani na kofia katika mazingira ya udongo mwekundu. Huku ndovu wengine wakiwa nyuma na watu kadhaa wakiangalia kutoka nyuma ya kamba ya usalama. Mandhari ya asili na maingiliano haya yanapendekeza eneo la hifadhi ya wanyama pori, au kituo cha kulelea ndovu yatima ambapo binadamu wanashiriki pamoja katika uhifadhi wa wanyama.

Mirija ya plastiki ya rangi ya buluu imepangwa kwa muundo wa duara na kuonyesha mipangilio ya kiufundi wa vifaa vya kupeleka au kusambaza maji, hewa au vifaa vya hupewa ndani. Mwanga mkali unaingia katikati ya mirija hiyo, ukitoa athari ya kuvutia ya mwangaza wa ndani unaoakisi rangi ya buluu kwenye ukuta wa mirija.

Tawsira hii inonyeswa msitu mnene wenye miti mingi na uoto wa asili ambapo kuna muundo wa mbao au mianzi uliojengwa kati ya miti, ukijificha vizuri kwa muujibu wa mazingira wa msitu. Muundo huo hauonekani kwa wazi sana lakini unaonekana kuwa sehemu ya ujenzi wa kidesturi au kivutio cha kijamii kilichojengwa kwa kutumia rasilimali za kiasili.

Taswira hii inaonyesha swara wawili wakiwa katika mazingira ya asili yenye majani marefu na msitu kwa nyuma. Swara mmoja anaangalia moja kwa moja mbele huku mwingine akigeuza kichwa pembeni. Muonekano huu wa utulivu na mwangaza wa kijani huakisi mazingira ya hifadhi au eneo la uhifadhi wa wanyamapori.

Reli ya kisasa inaonekana ikielekea katika mandhari ya mji wenye majengo marefu yanayopanda angani. Njia ya reli imepangwa kwa usahihi katikati ya picha, ikitoa mtazamo wa mstari mmoja kwa moja unaoelekea maeneo ya mjini. Pande zote kuna miti yenye majani mengi ikiambatana na taa za barabarani zilizonyanyuliwa juu ya nguzo. Anga limetawaliwa na mawingu mepesi huku jua likiwa katika hatua ya kuchomoza au kuzama.

Taswira hii inaonyesha swala la kuhamisha kifaru kutoka eneo moja kuenda lingine, akiwa ndani ya kifuko cha mbao kilicho andaliwa mahususi kwa usafirishaji salama. Kifaru amefunikwa macho kwa kitambaa ili kumtuliza, huku watu kadhaa wakihusika moja kwa moja katika zoezi hili. Kuna vifaa kama minyororo na kamba vinavyosaidia kuinua kifuko, na kwambali inaonekana helikopta ikiashiria usafiri wa anga.

Mtaa wenye makazi duni umeonyeshwa hapa ambapo nyumba zimejengwa kwa mabati yaliotumika mbao na plastiki . Sakafu ya njia ni ya matope yakijito kinachopita katikati kikionysha hali duni ya mifereji na usafi ,kando ya nyumba kuna nguo zenye rangi tofauti zilzotundikwa ishara ya shughuli za kila siku za wakazi. Mandhari haya yanaonyesha hali ya maisha ya changamoto hususan kuhusu usafi, afya na miundombinu ya msingi.

Darasa limejaa wanafunzi walioketi kwenye meza za mbao wakiwa wamevalia sare za buluu. Walimu wawili wamesimama, mmoja katikati ya darasa, akionekana kuelekeza somo na mwengine nyuma karibu na ukuta. Meza nyingi zina maandishi yanayoonyesha kuwa zilitolewa la kituo cha Shala Centre For Conflict Resolution and Reconciliation. Ukutani kuna mabango ya elimu yenye maandishi yanayosaidia katika kujifunza. Dari ina mhimili ya mbao na madirisha makubwa yanayoruhusu mwangaza wa asili kuingia.

Watu kadhaa wanosha nguo kwenye mto uliojaa uchafu na taka, huku wengine wakichuchuma au kusimama kwenye maji. Mazingira ya mto yanaonesha uchafuzi mkubwa wa mazingira na nyuma kuna nyumba zilizojengwa kwa vifaa vilivyo rasmi kama mbao na mabati ikiashiria hali ya maisha ya kipato cha chini. Mandhari inaibua maswali ya usafi ya maji, afya ya jamii na changamoto za makazi katika maeneo yasiyo rasmi ya mijini.

Korongo mwenye midomo ya manjano anaonekana kwa karibu akiwa na midomo mirefu yenye madoadoa ya kahawia karibu na mzizi. Sehemu ya uso karibu na jicho ina rangi nyekundu huku manyoya ya mwilini yakiwa meupe na ya kijivu hafifu. Mandhari ya nyuma ina uoto wa kijani na anga isiyo wazi ikitoa taswira ya mazingira ya asili.

Muundo huu unaonyesha shughuli ya ujenzi wa miundombinu ya barabarani katika mtaa wa mijini. Shimo la mtaro linachimbwa kando ya barabara likiwa na miamba na kifusi, huku muundo wa zege ukipita katikati. Pembeni kuna ukuta wa kushikilia ardhi na shughuli za watembea kwa miguu na majengo ya biashara upande wa kushoto.

Maji ni tulivu huku mashua mbilil zikiwa majini moja ya manjano enye watu wawili wanaoendesha kutumia miguu na nyingine kwa mbali ikiwa na abiria kadhaa. Kaando ya ziwa kuna eneo la kijani enye nyasi, miti na uzio wa mbao ambapo watu wachache wanasimama au kutembea karibu na ukingo wa maji.

Watu kadhaa wanaosha nguo kando ya mto wenye maji ya matope. Wanaosha kwa kutumia vyombo kama ndoo na besheni huku wengine wakikaa juu ya mawe au ardhi ya matope. Nyuma yao kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na plastiki zikionyesha hali ya makaazi duni. Mazingira haya yanaonyesha changamoto za usafi, upatikanaji wa maji safi na huduma za msingi katika maeneo ya mabanda.

Mtaro mkubwa umechimbwa ardhini na ndani yake kuna bomba refu la saruji au nyenzo nyingine ngumu, likiwa limewekwa kwa umakini na kuonekana kuwa jipya. Pande zote za mtaro kuna milundo ya udongo uliotolewa wakati wa uchimbaji. Kwa nyuma kuna majengo na vifaa vya ujenzi vinavyoonyesha shughuli za miundombinu zinazoendelea.

Rundo huu unaonesha mazingira magumu ya makazi yasiyo rasmi yaliyochaa takataka na miundo ya vibanda vilivyotengenezwa kwa vifaa vya kuchapata. Watu kadhaa wanaonekana wakishughulika mmoja akiinama kuchunguza ardhi na mwingine akisimama karibu na mabaki ya vitu. Hali inayoonesha mazingira ya maisha ya kuishi kwenye changamoto za kijamii, kiuchumi na kimazingira.

Mtu huyu ni askari, sanasana askari wa wanyama pori, amelishika bunduki lake na kumwegezea simba huyu ambaye amelala. Yawezekana kuwa simba huyu amepigwa risasi akaaga au amelala au ameumia.

Mwanga unaangazia sehemu hii ya ardhi ambapo miti imestawi. Ndege mkubwa aina ya mbuni, analiinamisha shingo lake. Wanyama pori wanaoitwa swara au paa wawili wametulia kwa umbali kiasi.

Ni wanyama pori wenye jina la swara ambao wana rangi ya kahawia na pembe mbili. Wanyama ambao hula nyasi na wanapatikana sanasana katika sehemu yenye ukame.

Wanyama wawili, hawa ni wanyama aina ya kobe. Wanyama wamesimama katika ardhi kavu kando ya mto na katika mto panaonekana kivuli chao. Wamesimama kando kwa kwando.

Mmea wa kijani kibichi umekuwa katika ardhi kavu kando ya mto. Wanyama watatu wa majini aina ya mamba wanaonekana kutoka mtoni wakielekea katika ardhi kavu, kuna mamba ambaye amelala hapo nyuma kidogo.

Mabasi ya rangi ya blue na rangi ya machungwa yamepakiwa barabarani karibu na kituo cha usafiri wa jiji. Basi la blue lina lebo Metro kwa maandishi makubwa likiwa limepabwa na maandishi ya vituo na nauli, kama vile Kasarani, Pipeline 80 .Mtu aliyevaa kofia ya kijivu na shati jeusi amesimama pembeni akiangalia au akisubiri usafiri. Madhari inaonyesha watu kadhaa wakiudhuria shuguli za kila siku uku mazingira yakiwa ya kawaida kwa kituo cha magari ya uma.

Treni yenye rangi ya nyeupe, waridi na manjano imepita nyuma ya uzio wa chuma wa matundu ikiashiria eneo lililolindwa au la kufikia kwa kudhibiti. Mandhari ya nyuma ina miti na jengo la mji vikitoa taswira ya makazi au ya viwanda. Uzio huo hutenganisha mtazamaji na reli ukisisitiza umuhimu wa usalama katika maeneo ya usafiri wa kasi.

Muundo huu una angazia usafiri wa umma kupitia gari maarufu la matatu linalo fanya safari kati ya miji kama Eldoret, Kitale, Nakuru, Njoro ,Elubergon na Molo lenye gari ya fedha alama za biashara na mzigo wa kuni juu ya paa lina onyesha ujumiashaji wa huduma kwa abiria na usafirishaji wa mizigo kwenye njia ndefu. Mandhari yenye watu wakipanda kushuka wengine wakizunguka maeneo ya kituo cha booking ina ashiria shughuli nyingi na mienendo ya jiji.

Muundo huu unaonyesha barabara ya juu ya mjini yenye shughuli nyingi. Magari ya mizigo, magari madogo na basi vikiendelea na safari, pembeni ya barabara kuna watembea kwa miguu na waendesha pikipiki, hali inayoonesha mwingiliano wa usafiri rasmi na usafiri wa mtaa. Pia kuna bango kubwa lenye maandishi Royal Mabati likiashiria uwepo wa matangazo ya kibiashara katika maeneo ya miji.

Muudo huu unaonyesha barabara ya mjini yenye shuguli nyingi. katikati ina mabega yaliyotenganishwa na uzio, huku magari kama mabasi, magari madogo na malori yakisafiri pande zote. Kwa kushangaza upande wa kushoto una eneo la kijani ambapo ng'ombe wanachunga, kando kabisa na shuguli za barabarani.

Muundo huu unaonyesha mandhari ya barabarani yenye shughuli nyingi katika jiji. Magari ya umma yakipita, yakiwa yamechorwa kwa rangi angavu na majina ya kipekee kama Moana na Veteran . Watu wengine wamesimama au wanatembea, wengine wakiwa wamevaa reflector jackets , huku majengo marefu na mabango yakionyesha matangazo ya huduma za afya kama Kenya Pharma Healthcare na Wezesha Biashara.

Muonekano huu unaangazia barabara enye alama mbili za kuvuka wa watembea kwa miguu. Gari aina ya basi jeupe lenye grafiti ya rangi aina mbali mbali. Magari mengine yaliyosimamishwa huko nyuma na watu waliotawanyika baadhi wakitembea na wengine wakisubiri kuvuka au kusafiri. Maandishi ya Gertrudes Children's clinic yanaashiria kuwa eneo hili liko karibu na kituo cha afya cha watoto na kuna mchanganyiko wa majengo, miti na taa za barabarani.

Barabara ya jiji yenye msongamano mkubwa wa magari. Kuna mabasi, malori na magari madogo yakiwa yamejazana upande wote wa barabara na watu wanatembea kando au wanavuka mitaani. Majengo ya biashara na makaazi yamepangwa pembezoni mwa barabara pamoja na taa za barabarani na matangazo mbalimbali ya biashara.

Basi la kijani na manjano la citi hoppa limesimama kwenye kituo cha usafiri ambapo watu kadhaa wanatembea na kusubiri. Mtu mmoja ameshika bango lililoandikwa ngong, posta, onitu, corner ikiashiria mwelekeo au huduma za usafiri. Mandhari ya nyuma ina magari mengine ya abiria, miti na majengo ya mji ikitoa taswira ya harakati za kila siku za mijini.

Barabara ya mjini yenye msongamano mkubwa wa magari mabasi, malori na madogo, ikionyesha shughuli za usaafiri zilizo jaa pilkapilka. Upande wa kushoto kuna watu wakitembea kwa njia ya mguu pamoja na vibanda vya biashara vilivyofunikwa na miavuli yenye rangi. Upande wa kulia kuna uzio wa mimwea ya kijani ikiashiria mipaka ya mazishi na taasisi fulani. Nyuma kuna majengo ya biashara na makazi pamoja na matangazo ya Quik Mat na Topmark College yakionyesha bishara na elemu zinavyohusiana na maisha ya mjini.

Bango la alama linaonesha orodha ya maeneo yanayopitiwa na usafiri au huduma fulani nikiru wana namba kubwa ya four upande wa kushoto maandishi ya upande wa kulia yanasoma Community, KMTC, Coptic, Adams, Green House, Wanyeee, Satelite, Kabiria. Mandhari ya nyuma ina jengo lenye madirisha pamoja na mti upande wa chini kulia ikiashiria uwepo wa tasisi au kituo cha huduma kilicho katika eneo la makazi au shughuli. Orodha hii huenda inaonyesha vituo vya usafiri.

Barabara ya mjini enye shughuli nyingi ina magari ya abiria kama vile Moana na Veteran yakipita katika T ya jengo kubwa liloandikwa wezesha biashara. Pembeni kuna watu wakitembea na maafisa wa usalama waliovaa sare na fulana ya kuakisi mwanga na wakisimamia trafiki. Mabango ya biashara na matangazo kama vile Kenya Pharma Healthcare yanatanda kwenye jengo hilo yakuonesha tukio lilopangwa aprili 2023.

Gari la abiria lenye maandishi Narok Line na Narok DIrect limeegeshwa kando kando ya barabara likiwa na mizigo mingi juu ya paa, zinazodhaniwa kuwa za abiria. Watu kadhaa wamesimama karibu, baadhi wakionekana kupanda au kushuka, wengine wakiuza bidhaa pembeni ya gari. Pikipiki moja iko mbele ya gari hilo ikiashiria shughuli za usafiri wa miji midogo. Nyuma kuna duka linaloitwa Luck Power Electrical Limited , likiwa na bidhaa zilizopangwa nje.

Picha hii inaonyesha gari la usafiri wa umma nchini Kenya, matatu, lenye mapambo ya kuvutia na rangi kali. Limechorwa maandishi Bans mara kadhaa na lina nembo Eastleigh Computers pamoja na Twins juu ya madirisha. Rangi zake kuu ni nyeusi na rangi ya chungwa, zikiwa zimepambwa kwa vipande vyeupe na nyekundu. Matatu hili limeegeshwa karibu na jengo kubwa na ndani ya gari kuna watu wanaonekana wakisafiri. Ni mfano halisi wa utamaduni wa matatu unaojulikana kwa ubunifu, muziki na sanaa ya barabarani nchini Kenya.

Barabara ya mjini ina shughuli aina nyingi. Magari kama mabasi na pikipiki yanapita, huku watu wakitembea pembeni. Kuna mabasi mawili yanayojitokeza, moja limeandikwa Veteran na jingine lina mapambo ya kuvutia na jina Moana kwenye sehemu ya mbele. Maafisa wa polisi wa usalama barabarani wakiwa na sare na fulana za kuakisi mwanga, wanasaidia kudhibiti msongamano wa magari na watu. Majengo marefu yamepangwa kando kando ya barabara. Matangazo mbali mbali yanaonekana.

Gari la abiria la kijani limeandikwa exalted na linaonyesha orodha ndefu ya vituo upya vya huduma au usafiri kama vile T-mall, Lang'ata, Mombasa road, kabiria na vingine nyingi. Namba ya usajili ni KDF 815V. Mtu mmoja anaonekana kulisukuma kutoka upande wa kulia, jambo linaloashiria hitilafu au jitihada za kuliondoa njiani. Watu wengine wamesimama karibu wakishirki harakati za usafiri au kazi za kawaida.

Magari ni mengi katika barabara hii ya trafiki ya njia mbili. Kwa upande mmoja , magari matatu madogo yanaonekana yakielekea. Kwa huo upande mwingine lori , basi na magari madogo yanaonekana yakielekea. Katikati ya pande hizi mbili kuna wapita njia na watembea miguu.

Basi la hawa maabiria linaonekana likija katika barabara hii. Huo upande mwengine wa barabara pia kuna gari dogo ambalo linaelekea upande mmoja na basi. Kuna mtembea mguu anasukuma wheelbarrow na hapo kando ya barabara upande wa nje.

Barabara ya lami yenye trafiki mbili. Kunamagari, aina ya magari madogo matatu yakielekea upande mmoja ,huku lori, basi na magari mengine madogo yanaelekea upande mwingine. Katikati yao ni sehemu ina taa ya barabarani na wapita njia wanatembea. Kando na barabara, miti imepandwa.

Basi aina ya "metro trans" lenye rangi ya samawati kwa upande wa nyuma. Kuna watu ambao wanatembea wakilipita basi hili. Kuna mama ambaye ameegemea ubao ambao umeendikwa namba thelathini na nne. Basi hii limeegeshwa kwa niaba ya maabiria kuweza kupanda.

Mbele ya gari hili, kuna gari lingine dogo, lenye aina ya Bolt . Mbele tena kidogo, basi linaonekana la kubebea maabiria. Lina rangi ya chungwa kwa upande wa nyuma. Juu yake, kuna fly-over moja inaonekana.

Taswira hii inaonesha shughuli ya usambazaji wa maji katika jamii mtu mmoja akiwa amevaa reflector vest na glavu. Anashikilia bomba linalotoa maji huku wengine wakiwa karibu kushuhudia au kusaidia. Kwa nyuma kuna container kubwa lililoandikwa vesta pamoja na maboksi ya plastiki chini ya anga la wazi katika eneo linaloonekana kuwa la mtaa au kijijini.